Kuna noti ya shilingi elfu moja. Ina mchoro wa simba na pia ina maandishi kama vile benki kuu ya central of Kenya. Pia kuna mtu ambaye amechorwa ameketi kuna kidole ambayo inaonekana ikiwa imeshikilia noti hiyo.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wameketi, wamevalia kofia na mguo za kawaida, wameketi kando ya duka la rejareja, duka hili, limefunguliwa dirisha, na lina rangi tofauti, kijani kibichi na nyekundu, ya kijani kibichi ina bango, ambayo ni mpesa, na nyekundu ina bango, airtel money, maeneo haya inaonekana kuwa yana ya kawaida ya hewa kulingana na uwepo wa jua.

Kuna matunda ya aina tofauti ikiwemo avocado, machungwa, maembe na mengine. Pia kuna mkebe ambao unaweza kunaonekana na mfuko mweupe ambayo yamefungwa. Yamewekelewa juu ya meza au eneo fulani. Eneo hili linaonyesha kuwa ni biashara ya matunda inayoendelea.

Tangazo la Letshego Home Insurance inaonyesha nyumba ndogo yenye kofia nyekundu ya safu juu yake. Kofia hiyo inaashiria ulinzi wa joto kwa nyumba. Tangazo linaorodhesha huduma za bima ya nyumba, ikiwemo bima ya moto na mali. Lebo ya Letshego ipo chini ya kushoto na juu kulia. Hali hii inahimiza umuhimu wa kulinda nyumba kwa bima.

Kuna bidhaa tofauti tofauti ambayo yanaweza kuonekana, kama vile viazi, mahindi, karoti, nyanya, ndizi, na mengine mbalimbali. Watu kadhaa pia wanaweza kuonekana katika eneo hili, wengine wakiwa wamesimama, wengine wakiuza, Wengine wakinunua. Mazingira haya yanaonyesha hali ya biashara katika eneo hili. Pia, kuna jua ambayo inaonyesha hali ya hewa ni ya kawaida.

Kuna miili ya basi ambayo haijakamilika imeweza kuegeshwa katika chumba fulani ambalo ni kubwa. Miili hii imepangwa kwa mstari mmoja na ina rangi tofauti ikiwemo chungwa na nyeupe. Mazingira haya yanaonekana kuwa masafi, yanaonyesha kuwa ni eneo la kutengenezea basi ambazo hazijaweza kukamilishwa.

Tangazo la Mayfair Insurance linaonyesha baiskeli ikiwa chini na mtu akiwa amefifia nyuma, ikipendekeza ajali. Ujumbe mkuu unasema maisha ya mtu hayana uhakika, lakini usalama hauhitaji kuwa hivyo. Tangazo linahimiza kupata bima ya ajali binafsi leo. Lebo ya Mayfair Insurance na maelezo ya mawasiliano yapo hapo chini ya tangazo. Hali hii inalenga kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa bima ya ajali.

Kuna mikono miwili ambayo imeshikilia noti ya Kenya ya shilingi elfu moja. Pia kuna mchoro wa simba na michoro mingine isiyoonekana vizuri. Kwa meza kuna noti ya shilingi hamsini ambayo ina michoro mingine ambayo haionekani vizuri, yameekelewa juu ya meza ya rangi ya kahawia ambayo imetengenezwa kutumia mbao.

Kuna gari moja ambalo limeweza kuegeshwa , inaonekana kuwa aina ya pick up . Mazingira haya yanaonyeshana kuwa ni ya kawaida . Kuna miti pia ambayo inaweza kuonekana ya kijani kibichi .

Magari kadhaa yameegeshwa katika eneo fulani au uwanja. Kuna miti ya aina mbali mbali ya rangi ya kijani. Hema ya rangi nyeupe inaweza kuonekana kwa umbali. Pia kuna watu ambao wanaweza kuonekana wakipita. Kuna nyasi na pia hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua.

Kuna magari kadhaa ya kisasa iliyopangwa kwa chumba cha maonyesho ya magari. Yana rangi tofauti yakiwemo nyeupe, hudhurungi na nyeusi, pia yameng'aa kuashiria ni mapya au yamehifadhiwa vizuri. Sakafu inaakisi mwanganza ikiongezea hisia ya usafi na mpangilio wa hali ya juu katika eneo hilo la biashara ya magari.

Magari ya rangi kadhaa yanaonekana kuwa yameegeshwa mahali fulani ama uwanja. Kuna watu ambao wamesimama wengine wakiwa wameketi wakitabasamu. Miti ya rangi ya kijano imeweza kuonekana na mimea mingine kama vile nyasi. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua.

Watu wawili wanaweza kuonekana vizuri. Pia, kuna bidhaa nyingi ambazo zinaweza kuonekana, zikiwa zimepangwa vizuri. Hali hii, inaashiria hii ni eneo la duka kubwa, ambalo watu hujichangulia vitu.

Majengo kadhaa ya mabati yasiokamilika yanaonekana ndani ya kiwanda kikubwa. Baadhi ya mili ya basi ni rangi ya chungwa huku ingine yakiwa nyeupe. Ndani ya kiwanda kuna vifaa vya viwanda ya miundo ya chuma. Mabati yamepangwa kwa mstari.

Mikono miwili imeshika noti za fedha za Kenya, ambazo ni shilingi elfu moja. Kuna simu ya mkononi yenye skrini iliyo na programu ya malipo. Mazingira yanayoonekana ni ofisi au duka, pia kuna vitu vingine visivyo onekana ambavyo viko nyuma.

Kuna noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ina maandishi banki kuu ya central ya Kenya, pia kuna mkono ambao umeishikilia kwa umbali. Kuna majengo marefu ambayo yanaonekana katika noti hiyo, ina rangi tofauti.

Mabango mawili ya ndizi mbichi yanaweza kuonekana, kuna ndizi zingine ambazo zimeiva za rangi ya kinjano, pia kuna kisu ambayo inaweza kuonekana, kuna bidhaa zingine kama vile nyanya na mengine ambayo hayaonekanni vizuri. Mandhari haya yanaonyeshana kuwa ni biashara ya soko.

Kuna viatu vingi ambavyo vinaweza kuonekana yakiwa yamepangwa katika mpangilio mzuri. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akizipanga pia kuna vingine kando yake, hali hii inaashiria kuwa hii ni biashara ya viatu au soko la viatu katika eneo hili.

Katika jengo lenye kuta nyeupe na paa la mabati, kuna milango miwili, mlango wa kushoto ni wa mbao, huku ule wa kulia ukiwa wazi na mtu amesimama mlangoni. Dirisha lenye frame ya blue liko kati ya mlango, na dirisha jingine liko wazi, liko upande wa kulia, maneno '' amani doors na Manju dairy milk yameandikwa kwenye kuta yakionyesha matumizi ya biashara ya jengo hilo.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia shati nyeupe ameshikilia jagi mkononi akiweka maziwa kwenye kifaa kingine ,pia anaonekana ako katika duka la maziwa kutokana na uwepo wa mashini ya kupimia maziwa ,kuna mabango yaliyo katika mashini hiyo mojawapo ikiwa ,nunua maziwa freshi hapa.

Kuna mtu ambaye amevalia mavazi ya kijani kibichi. Anaonekana akiingia katika duka la rejareja enye mlango ambao umefunguliwa ambao una rangi ya kijani kibichi na bango ambalo limeandikwa Mpesa. Pia kuna mabango mengine kama vile photocopy, autospare, mpesa na nambari ambazo hazionekani vizuri. Kuna mtu mmoja ambaye ameketi chini na maduka mengine ambayo hayaonekani vizuri.

Magomba ya ndizi kadhaa yanaweza kuonekana katika kituo hiki. Yenye rangi ya kijano, pia ni ndogo. Yameekelewa katika meza au katika eneo fulani. Hili linaashiria, biashara ya ndizi au matunda katika eneo hili.

Kuna viatu ambvyo vimepangwa kwa wingi katika soko hili. Inaonyesha kuwa ni soko la viatu au biashara ya viatu. Pia kuna biashara ingine ambayo inaendelea ambayo hayaonekani vizuri. Watu kadhaa wanaweza kuonekana wakiwa katika shughuli za biashara.

Mkono umeshikilia noti nyingi ya shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa kwa mtindo wa feni, zikionyesha dhamana yake. Kiasi kikubwa cha pesa zikionekana wazi. Hali hii inaashiria utajiri au shughuli za kifedha. Noti ziko katika hali nzuri na mpya.

Kuna nguo ambazo zimeweza kuwekwa za rangi tofauti na zipo kwa uwingi. Inaonekana kuwa ni biashara ya nguo katika eneo hili. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida hakuna mtu ambaye anaweza kuonekana katika biashara hii.

Kuna bidhaa kadhaa ikiwemo mahindi, nyanya ,kitunguu, kabeji, ndizi na mengine ambayo haionekani vizuri. Kuna watu waliosimama na wengine wameketi. Wanaonekana wakiwa na shughuli nyingi za biashara. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni biashara ya sokoni na pia hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida.

Gari nyeupe ndogo inaonekana likiwa limeegeshwa katika eneo fulani au chumba. Linaonekana kuwa ni jipya au halijatumika sana. Maeneo haya yanaonekana kua na majengo marefu ambayo yana rangi ya ukuta nyeupe na vioo ambavyo vinaweza kuonekana. Pia kuna taa.

Kuna mikono miwili, mkono mmoja umeshikilia noti kadhaa ya shilingi ya elfu moja ambayo ina mchoro wa ndovu, mkono mwingine unaonekana kuelekea kuuchukua noti, pia kuna vitu kadhaa ambavyo haviwezi kuonekana vizuri.

Kuna watu kadhaa ambao wanaweza kuonekana katika eneo hili pia nyama zinaweza kuonekana zikiwa zimekatwa na zingine zikiwa zimewekelewa juu. Kuna watu ambao wanaonekana wakikata nyama hizi. Hii inaashiria ni eneo la kuuzia nyama.

Kuna gari ndogo nyeupe ambalo linaonekana limeegshwa katikati ya barabara. Kando ya barabara kuna miti ya aina mbalimbali, pia kuna mlango wa rangi ya samawati ambao unaweza kuonekana na ukuta nyeupe. Kuna maua ambayo yameweza kukatwa vizuri.

Hapa kuna viatu tofautitofauti, nguo na bidhaa zingine ambazo hazionekani vizuri. Pia kuna watu ambao wanapita wakienda katika shuguli zao na kuna wauzaji pia. Hali hii inaashiria biashra ya sokoni. Mazingira pia yanaonekana yakiwa safi na pia hali ya hewa ni ya kawaida.

Kuna duka ambalo laweza kuonekana lenye jina , loyal Star Aim ,kuna michoro ambayo yanaweza kuonekana ikiwemo ng'ombe, mayai, maziwa ambayo imo kwa mikembe ,keki na mikate, pia kuna mashini ya maziwa ,hii inaashiria kuwa ni biashara ya maziwa ambayo inaendelea na bithaa zingine.

Kuna magari kadhaa ambayo yameegeshwa katika chumba fulaninikiwemo nyeusi. Pia magari haya yanaonekana kuwa ni mapya au hayajatumika sana. Eneo hili inaashiria kuwa ni biashara ya gari inayooendelea .Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni safi na pia hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida.

Kuna mwanaume mmoja aliyevalia nguo za kawaida, amesimama katika chumba cha kuuzia viatu vilivyopangwa vizuri. Eneo hili linaonekana likiwa safi, ukuta wake una mabango kubwa lenye maandishi kama vile your beauty . Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni eneo la biashara.

Hili ni duka la rejareja . Lina mlango wa kinjano lenye maandishi Mpesa . Pia lina mabango mengine ambayo hayaonekani vizuri . Maji yanaonekana na pia kuna vifaa vingine ambavyo ni vya rangi ya samawati . Hali ya hewa inaonekana ikiwa ni ya kawaida.

Kuna gari dogo yenye rangi ya kinjano. Limeegeshwa katika chumba fulani. Ambalo limeng'ara. Haya maeneo yanaashiria mazingira ya usafi. Pia kuna magari mengine ambayo yameegeshwa kando na jumba hili. Miti inaweza kuonekana na majumba mengine yanaweza kuonekana kwa umbali.

Katika soko lenye shughuli nyingi, umati mkubwa wa watu na bidhaa umejaa. Vibanda vingi vyenye miavuli ya rangi tofauti imepangwa pamoja ikafunikiwa bidhaa mbalimbali kama vile matunda na bidhaa za nyumbani zilizopangwa kwenye vikapu au sanduku. Harakati nyingi za watu zinaashiria biashara inayoendelea katika mazingira ya soko lenye pilka pilka.

Kuna magari kadhaa ambayo yameweza kuegeshwa katika eneo fulani yenye rangi tofauti tofauti .Kuna watu ambao wameweza kukusanyika wakiwa wameketi, wengine wamesimama huku wengine wakitembea. Kuna mimea tofauti tofauti na pia kuna miti mirefu inaweza kunaonekana. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida na mazingira yanaonekana yakiwa safi.

Kuna magari kadhaa ambayo yameegeshwa yakiwemo nyeupe, nyeusi na nyekundu. Yanaonekana kuwa hayajatumika sana au ni mapya. Pia kuna miti ambayo yanaonekana kwa umbali. Mazingira yanaonekana yakiwa safi. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida.

Watu kadhaa wamekusanyika katika soko la wazi wakichagua kutoka rundo kubwa la nguo zilizotapakaa chini na pia yamepangwa katika makundi makubwa zikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa, mazingira yanaonyesha shughuli za biashara katika soko huku watu wengi wakiwa wamesimama kwa umbali.

Kuna magari mengi ya rangi tofauti tofauti ambayo yameegeshwa mahali pamoja katika uwanja mkubwa. Pia kuna jengo ambalo lina rangi ya samawati linaweza kuonekana na lingine ya rangi ya nyekundu linaloonekana kwa umbali. Pia kuna miti ya aina mbalimbali ambazo zimeweza kuonekana. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida.

Magari kadhaa ya rangi tofauti tofauti yanaonekana yakiwa yameegeshwa katika uwanja. Watu wanaoenekana wakipita na pia kuna miti aina mbali, kuna nyasi, na pia hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua.

Mazingira haya yanaoyesha hali ya biashara za sokoni. Kuna bidhaa tofauti kama vile kabichi na mengine ambayo hayaonekani vizuri. watu wanaonekana wako katika shughuli tofauti tofauti wengine wakiwa wamesimama wengine wakiinama. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida.

Gari nyeupe aina ya matatu, imeegeshwa katika eneo ya magari, kuna vifaa mbalimbali vya rangi tofauti, kama vile nyekundu, buluu, na kijani, pia kuna miti, ambayo yanaweza kuonekana ya aina tofauti, hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua, mazingira haya, yanaonekana kuwa masafi.

Kuna mjengo mrefu unaonekana ambao chini yake kuna duka lenye mlango wa rangi samawati. Pia kuna mabango ya chupa ya maziwa ambayo maandishi hayaonekani. Mbele yake kuna mtu ambaye anaonekana kupita na pia kuna gari ambalo limeegeshwa hapo.

Magari kadha yameegeshwa na ya rangi tofauti. Yanaonekana kuwa ni magari ya mashindano. Kuna jumba ambalo lina taa. Inaeza kuonekana na pia ina milango ya vioo. Miti midogo yanaweza kuonekana. Mazingira haya yanaonekana kua ni masafi.

Kuna duka ndogo la rejareja ambalo linaweza kuonekana mlango wake ukiwa umefunguliwa wenye rangi ya kijani kibichi. Kuna mabango kama vile M-Pesa na bamba hapa. Pia mazingira haya yanaonyesha kuwa ni hali ya biashara.

Lori kubwa linasafirisha magari kadhaa, ya mizigo midogo kwenye barabara kuu. Magari hayo yamepangwa kwa tabaka mbili ya juu ya treli ya lori. Barabara inaonekana kuwa na magari mengine kwa umbali, yakisafiri katika mwelekeo ule ule. Hali hii ikiashiria usafirishaji wa magari mapya au yaliyotumika.

Kuna duka dogo la reja reja linaweza kuonekana mlango wake umefunguliwa. Kuna bidhaa pia ambazo zinaweza kuonekana. Mlango ya duka hili ni la rangi ya kijani. Kuna mabango ambayo yanaweza kuonekana kama vile Mpesa na nambari ya simu.

Mkono mmoja unakabidhi funguo za gari kwa mkono mwingine, juu ya meza yenye karatasi na kalamu, juu ya karatasi hio kuna mfano wa gari ndogo, mazingira haya yanapendekeza mchakato wa kukabidhiana mali labda baada ya mauzo au makubaliano, hii inatoa hisia kukamilika kwa shughuli.

Magari matatu mapya au yaliotummika kidogo yameegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho magari. Yanaonekana kuwa ya kisasa na ya kuvutia. Pia yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na nyeusi. Sakafu ni safi na imeng'aa kuonyesha mazingira safi yaliyopangwa vizuri kwa biashara ya magari.

Mtu anaendesha pikipiki akiwa na abiria nyuma yake wakipita kwa barabara ya udongo. Chini ya pikipiki kuna tangazo la bima la pikipiki likitoa bima ya miezi sita kwa shilingi elfu mbili na mia tano. Tangazo hili linahimiza kulinda bodaboda kwa bima ya third party . Nyuma yao kuna pikipiki na miti mingine inayoonekana kwa mbali. Maelezo ya mawasiliano ya bima rahisi yanapatikana chini ya tangazo.

Kuna mkusanyiko wa noti za pesa za Kenya zikiwa zimetapakaa juu ya sehemu fulani. Pia ni ya dhamana tofauti ikiwemo noti ya shilingi elfu moja, mia tano na mia mbili. zinaonekana kuwa kwa kiasi kikubwa. Baadhi yazo zimepinda kidogo kuashiria kuwa zimetumika.

Hili ni duka , lina rangi ya kijani kibichi. Lango lake limefunguliwa likionyesha vinywaji na bidhaa mbalimbali. Nembo ya M-pesa linaonekana wazi. Eneo linaashiria kituo cha huduma za kifedha na biashara ndogo.

Magari kadhaa yeme egeshwa katika eneo flani au uwanja, watu kadhaa wanaonekana kwa umbali wakipita pia kuna watu ambao wako katika magari haya. Miti inaonekana na mimea mengine, kuna nyasi pia. Jua lina weza kuonekana pia, hali ya hewa ina onekana kuwa ya kawaida.

Hii ni sokoni ambayo ina watu wengi. Bidhaa mbalimbali zinaonekana kama vile ndizi. Pia tunaona watu wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama, wengine wakiwa wameshikilia mwavuli. Inaonakekana ni kama mvua ilkuwa inanyesha ama bado inaendelea kunyesha. Pia tunaona maji ambayo yamesimama.

Gari la abiria limeegeshwa. Lina rangi nyeupe na mlango uliofunguliwa upande wa kulia, nyuma kuja jengo refu la kisasa lenye taa zinazowaka. Mwanga wa taa unaonyesha ni usiku. Barabara inaonekana kuwa na lami na kuna magari mengine yanayopita sehemu tofauti. Hii inaonyesha taswira ya usafiri.

Hili ni duka ndogo lililo na jina Royal Star Inn na nambari ya mawasiliano ya simu. Mlango wa samawati na glasi. Mbango kubwa nje linatangaza mayai, maziwa na mikate. Pia kuna huduma zaidi kama vile photo prints na Mpesa. Alama ya ng'ombe na chupa na maziwa zinaonekana. Mazingira haya yanaonyesha kuwa kuna shughuli nyingi, labda barabarani au kituo kuu.